Kuna duka hapa, kuna maji, biscuits hapo na peremende, majani, mkate, sweets ,apo kuna majani apo, mafuta hapo, hapo kuna maji ya kunywa.

Naona baiskeli naona baiskeli kinatembezwa na mguu. Naona kuna mtu anakaa, mtu anakaa pale duka hapo karibu na duka la mpesa. Duka hii ina rangi ya green na red .

Naona watoto wana mtoto anacheza na mamake na babake hapo kando. Hapo naona life insurance thanks for life insurance your future protected whole life insurance look for life insurance . Alafu wanachezacheza hapo na watoto wao polepole.

Kuna magari za kila aina, kuna red, white, black, grey zimesimama zimepakiwa hapo kando kwa kampuni kadogo hapo zimetulia sioni mtu yeyote hapo kando.

Naona ndizi hapa ya kila aina, kuna zenye zimeiva sana, zimeiva kidogo kidogo na zimewekwa juu ya ngunia, zingine zimeiva katikati hapo tu, zingine zimeiva sana, alafu imewekwa juu ya ngunia.

Naona gari za kila aina black, white, grey hapo, kuna toyota fielder, masinda zikiwa zimepakiwa kandokando hapo zingine zimeangalia ile side.

Naona shilingi elfu moja ya Kenya, Kenya, imeandikwa shilingi elfu moja, ni mpya hapo, imeshikiliwa kwa mkono, hapo naona vidonge na msitu hapo kando, apo zimeandikwa elfu moja, shilingi elfu moja hapo kando.

Gari ya white KDH 990J,ni ya white imepakiwa simuoni mwenye hapo kando .Ni white ni kadogo kana miguu nne hapo sijui ni type gani ya gari hiyo kuna macho nne.

Barua ya ecitizen hapa imeandikwa to customer ID 21714199 Dan Onyango email button egistration number KCB0291 service code service description amount , hapo ni total cash inahitajika

Naona gari mbili gari tatu gari moja ni nyeusi, moja ni nyeupe, moja ni nyekundu, hizi gari zina simama hapo na zina ma taya nne, tano, kumi na tano.

Naoan shilingi ya mia tano ya Kenya ya zamani ya Jomo Kenyatta na hiyo picha kuna picha ya Jomo Kenyatta, former president of Kenya hii mia tano tumeimiss sana.